Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kalamu na anaandika. Juu ya meza kuna tarakilishi. Kuna tarakilishi, kuna mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye amevaa miwani anafundisha. Ameshikilia kipaza sauti.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa miwani ameketi mezani. Anaandika, anatabasamu, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi, kikombe na kitabu.

Kuna watoto kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine wa kike wameketi mezani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi na pia kuna vitabu.

Kuna mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa miwani ameketi mezani anatabasamu. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Anaandika. Juu ya meza kuna kipatakalishi, kikombe na pia kuna kitabu.

Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike wameketi mezani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vipakatalishi na kuna vitabu.

Mahali hapa kuna watu wawili wote ni wa jinsia ya kike wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Kuna kipakatalishi, kuna vitabu, kuna mkoba wenye rangi nyeusi na wote wamshikilia kalamu.

Mahali hapa kuna watu kadhaa. Wote ni wa jinsia ya kiume. Wengine wamevaa miwani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vipakatalishi na chupa za maji.

Kuna mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa fulana yenye rangi nyeupe ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipatakalishi na pia kuna vitabu. Kwenye kipakatalishi kuna mtu mmoja wa jinsia ya kiume.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kalamu yenye rangi ya manjano na anaandika. Juu ya meza kuna kipakatilishi na kuna vitabu.

Mahali hapa kuna watu wawili, wote ni wa jinsia ya kiume, wameketi mezani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi, kikombe, simu na vitabu. Wote wameshikilia kalamu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani. Anaandika. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Kwenye kipakatalishi imeandikwa masomo ya mtandaoni.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi chenye rangi nyeusi, kitabu ambacho kimefunguliwa, kifutio na kalamu.

Kuna michoro ya vitabu vinne ambavyo vimepangwa vizuri. Juu ya vitabu hivi kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume na mwingine wa kike. Kila mmoja anatumia kipakatalishi na pia kuna michoro ya mimea.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi kwenye meza. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna simu na kipakatalishi. Nyuma yake kuna ubao wenye rangi nyeupe na kuna mlango.

Mahali hapa kuna watu kadhaa, wote ni wa jinsia ya kiume. Wengine wamevaa miwani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vipakatalishi, na pia kuna chupa za maji.

Kuna watu wawili wameketi mezani. Wote wamevaa miwani. Mmoja ni wa jinsia ya kiume na mwingine ya kike. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi chenye rangi nyeusi. Wameshikilia kalamu na kuna vitabu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa nguo ya samawati ameketi mezani, anatabasamu. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kalamu. Juu ya meza kuna kipakatalishi na vitabu.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa miwani, ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni, juu ya meza kuna vitabu vingi, kalamu na kuna tarakilishi yenye rangi nyeupe.

Mahali hapa kuna mtu mmoja ameketi mezani. Anatumia kipakatalishi, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vitabu, kalamu na simu.

Kuna wanafunzi kataa wengine ni wa jinsia wa kiume na wengine ya kike. Wamevaa sare za shuleni. Kuna mwalimu wa jinsia ya kike wanasoma kwa njia ya mtandaoni, juu ya meza kuna kipatakalishi na pia kuna kitabu.

Kuna vitabu kadhaa vingine, vimefungwa na kimoja kimefunguliwa. Kuna kalamu, kipatakilishi, kofia inayoonyesha kuhitimu kwa masomo na pia kuna miwani.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anatabasamu. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kalamu na anaandika. Juu ya meza kuna vitabu, kalamu na kipakatalishi. Nyuma yake kuna runinga.

Mahali hapa kuna watu kadhaa wameketi mezani, wengine ni wa jinsia wa kiume na wengine wa kike wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipatakalishi, vitabu na pia kuna simu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Anaandika. Kwenye kipakatalishi, kuna sura ya mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume anafundisha. Juu ya meza kuna simu na kitabu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi, vitabu, na ameshikilia kalamu. Kwenye kipakatalishi kuna sura za watu kadhaa.

Mahali hapa kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Wote wameketi kwenye viti. Wanatumia vipakatalishi.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani, anatabasamu, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kalamu, karatasi na kipakatalishi. Chumba hiki ni safi.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa miwani, ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni, anaandika. Juu ya meza, kuna kipakatalishi na kikombe.

Mtu mmoja ameketi mezani. Ameshikilia kalamu na anaandika. Juu ya meza kuna simu, vitabu, kalamu na kipakatalishi. Mtu huyu anasoma kwa njia ya mtandaoni. Kwenye kipakatalishi kuna mwalimu ambaye amevaa miwani anafundisha.

Mahali hapa kuna watu kadhaa wameketi mezani, wanasoma kwa njia ya mtandaoni, juu ya meza kuna kipakatalishi, vitabu na simu, kwenye kipakatalishi kuna mwalimu mmoja ambaye amevaa miwani anafundisha, mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameshika kalamu na anaandika.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kike, ameketi mezani. Ameshikilia kalamu. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza, kuna vitabu vingi sana na kuna kipakatalishi chenye rangi nyeusi.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi kwenye sofa, kuna vitabu kadhaa juu ya sofa na vingine kwenye meza, anaonekana akiandika, ameshikilia kalamu. Kuna kipakatilishi juu ya meza na kalamu, anaonekana akisoma akitumia kipakatalishi hiki.

Mtu mmoja ameketi mezani. Anaonekana akisoma kwenye mtandao. Kuna kipakatalishi juu ya meza, kuna vitabu, kuna kalamu, kuna simu. Mja mwenyewe haonekani, lakini mikono yake inaonekana. Mkono wake wakulia unaandika.

Kuna kipakatalishi na kuna kikombe juu ya meza. Kipakatalishi kinaonyesha kalamu na maneno yanayoonyesha masomo kwa njia ya mtandaoni.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevaa nguo ya rangi nyeupe ameketi mezani ana tabasamu anasoma na anaandika kuna kipakatalishi na kitabu juu ya meza ameshikilia kalamu.

Mtu moja ameketi mezani, ni wa jinsia ya kiume. Anasoma kwa njia ya mtandaoni juu ya meza kuna kipatakalishi ambacho kinaonyesha mtu ambaye amevaa miwani na anachora. Kuna chai juu ya meza.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anaonekana akitumia kipakatalishi. Chumba hiki kinaonekana kuwa safi. Kimepangwa vizuri sana. Mtu anaweza simama kwenye dirisha na aone upande wa nje.

Mahali hapa kuna watu wanne, watatu wameketi mezani, wawili ni wa jinsia ya kiume na wawili ya kike wote wanatabasamu wanasoma kwa njia ya mtandaoni juu ya meza kuna kipakatalishi, simu na vitabu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kitabu na kalamu juu ya meza kuna kipakatalishi na kuna kinywaji cha rangi ya manjano nyuma yake kuna mti.

Kuna mchoro wa kipakatalishi, vitabu, na kalamu. Kuna maandishi yanayosema masomo ya mtandaoni, na kuna mengine yanasema jaribu saa hii.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Amevaa fulana. Anatabasamu. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna tarakilishi na kitabu. Chumba hiki kimepangwa vizuri.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye amevaa miwani, ameketi mezani, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Kuna kipakatalishi, kuna simu, na kuna vitabu juu ya meza. Nyuma yake kuna vitabu, na mti.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kitabu na kalamu. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Kando yake kuna kabati.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Kwenye kipatakalishi kuna mwalimu wa kike anafundiha. Juu ya meza kuna vitabu. Ameshikilia kalamu na anaandika.

Mtu mmoja ameketi mezani, anaonekana akisoma akitumia kipakatalishi. Mkono wake mmoja, umeshika kalamu, na kuna kitabu mbele yake, mwingine umeshika kipakatalishi. Mtu mwenyewe haonekani vizuri.

Watu wanne, watatu wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume, ambaye amevaa kofia wanaonekana. Wawili wameshikilia vitabu. Msichana mmoja ameshika simu, wote wanatazama simu hiyo.

Kuna simu, kipakatalishi, vitabu, kalamu, miwani na kikombe. Kwenye kipakatalishi, kuna mchoro wa mtu ambaye amevaa kofia ya kuonyesha kuhitimu kwa masomo.

Mtoto mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Kuna kalamu, na kuna kinywaji cha rangi ya manjano. Ameshikilia kitabu na kalamu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi kwenye kiti. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Anatumia kipakatalishi. Chumba hiki ni safi na kimepangwa vizuri sana.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani asoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vitabu na kuna kipakatalishi ameshikilia kalamu, anatabasamu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, ambaye amevaa miwani ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Anaandika. Ameshika kalamu. Juu ya meza kuna kitabu na kuna kipakatalishi.

Mtu mmoja ameketi mezani, anasoma kwa njia ya mtandaoni, anaandika kwenye kitabu. Juu ya meza kuna kipakatalishi kalamu, vitabu na simu. Kipakatalishi kinaonyesha mwalimu ambaye anafundisha. Amesimama karibu na ubao wenye rangi nyeupe.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Amevaa miwani, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi, kuna kikombe na kuna vitabu. Chumba hiki kinaonekana kuwa safi na kitulivu.

Kuna vitabu vitano, kimoja kina rangi ya manjano, chengine kina rangi nyekundu, chengine kina rangi ya samawati na chengine kina rangi ya kijani kibichi. Kuna kipakatalishi na kuna kofia inayoonyesha kuhitimu kwa masomo.

Mtoto mmoja ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Ameshikilia kalamu na kuna kitabu mbele yake. Kuna vitabu kadhaa juu ya meza. Kuna kipakatalishi. Kwenye kipakatalishi kuna mtu mmoja anaonekana, huyo ni yeye anayemfunza mtoto huyu.

Mahali hapa kuna watu kadhaa wameketi mezani, wawili wanaongeleshana mmoja anatumia kipakatalishi. Juu ya meza kuna vikombe, kwa ukuta kuna runinga ambayo inaonyesha sura za watu.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi chini, mgongo wake umegemea ukuta. Amebeba kipakataleshi mikononi, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye kifaa hicho. Anaonekana akikitumia. Kwa umbali, kuna nyumba ndogo zinazoonekana.

Watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja ambaye amevaa miwani ni wa jinsia ya kiume wameketi mezani, wanasoma kwa njia ya mtandaoni. kuna vitabu juu ya meza na kalamu. Mtu mmoja ameshikilia kipakatalishi.

Mtu mmoja ambaye amevaa nguo ya samawati ameketi mezani. Ameshikilia kikombe. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Anasoma kwa njia ya mtandao. Kuna mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye ameshikilia kipaza sauti anafundisha .

Mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Kuna vitabu, kalamu, simu na kipakatalishi juu ya meza.

Mtu mmoja ameketi mezani, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi ambacho kinaonyesha sura za watu wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. kuna tarakilishi na ameshikilia kalamu.

Kuna watu kadhaa mhali hapa. Mbele kabisa kuna watu wanne. Wawili wa jinsia ya kiume na wawili ya kike. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna vipakatalishi na karatasi.

Pahali hapa pana mtu mmoja wa jinsia ya kike ameketi mezani. Anasoma kwa njia ya mtandaoni. Anashika kalamu na anaandika. Juu ya meza kuna vikombe na kuna vipakatallishi. Nyuma yake rafu ambayo imepangwa vitabu vizuri.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani, ameshikilia kalamu, anasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi, simu na tarakilishi. Kipakatalishi kinaonyesha sura za watu wa jinsia ya kike na wengine ya kiume.

Kuna watu wanne, watatu wa jinsia ya kiume na mmoja msichana. Kuna vipakatalishi mezani. Watatu wanaonekana wakiangalia kipakatalishi kimoja.

Mtoto aliyevalia nguo ya samawati ameketi mezani. Anaonekana akisoma akitumia kipakatalishi. Amemshikilia kalamu na kuna kitabu karibu nayeye. Nyuma yake kuna kabati ambayo imepangwa vizuri.

Mtu ambaye amevaa shati yenye mikono mirefu ameketi mezani, amevaa saa. Anatumia kipakatalishi. Kuna mchoro unaoonyesha kofia ya kuhitimu na michoro mingineyo.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani. Anaonekana akiandika. Kuna kipakatalishi mahali hapa. Chumba hiki kinaonekana kisafi sana, kimepangwa vizuri.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi mezani. Anaonekana akiandika kwenye kitabu kidogo. Juu ya meza kuna kipakatalishi na vitabu kadhaa. Ni mahali kuna kabati ambayo imepangwa vitabu vizuri.

Watu watatu wa jinsia ya kike wameketi kwenye viti ambavyo upande wa juu vina rangi ya manjano. Kuna meza katikati yao. Kuna vipakatalishi vitatu na kuna tarakilishi.

Mwanamke moja anayeonekana akitabasamu ameketi mezani. Kuna kipakatalishi na kuna simu. Anaonekana akitumia kipakatalishi hiki. Amenyosha mkono wake moja ambao umevaa pete kwenye kidole kimoja.

Mtu anaonekana akitumia kipakatalishi akiwa mezani. Kuna kitabu, kalamu na simu kwenye meza. Kipakatalishi kinaashiria masomo ya mitandaoni. Kuna kofia ya kuhitimu, kitabu na taa.

Kijana mmoja ameketi mezani. Kuna kipakatalishi na kuna kitabu juu ya meza. Anaonekana akifikiria. Upande wa nyuma kuna runinga. Chumba hiki kimepangwa vizuri sana na kinaonekana kuwa safi.

Mwanamke mmoja aliyeketi mezani anaonekana akiandika. Anatumia kipakatalishi kusoma. Juu ya kiti kingine, kuna mkopa. Kwa umbali kuna miti inaonekana.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike, na mmoja ambaye amevaa miwani ya kiume, wameketi mezani. Kuna kitabu na kipakatalishi juu ya meza. Mwanaume ameshika kitabu na kalamu. Anaonekana akiwaelezea wanawake hao wawili.

Kijana mmoja ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati anayeonekana aki tabasamu ameketi mezani, ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia, kuna kitabu juu ya meza anaonekana akisoma na kutumia kipakatalishi.

Kuna mtu mmoja, wa jinsia ya kike, ambaye amevaa fulani ya rangi nyeupe, ameshikilia kitabu, na anasoma. Kando yake, kuna ngazi, na pia, kuna vitabu vingi, venye rangi tofauti tofauti, ambavyo vimepangwa vizuri kwenye safu, za kabati.

Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wengi wameketi kwenye viti na wanne wamesimama nyuma. Kuna meza na kuna madirisha.

Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike wameketi kwenye viti. Viti vina rangi ya samawati. Upande wa mbele kuna mwalimu, kuna ubao na kuna runinga.

Kuna vitanda vya ghorofa ambavyo vimepangwa vizuri. Vimetandikwa kwa kutumia shuka zenye rangi ya samawati. Kuna mlango. Chumba hiki ni safi na kimepangwa vizuri.

Humu ni darasani, mna wanafunzi kadhaa ambao wamevaa sare za shuleni na wameketi kwenye viti. Juu ya meza kuna tarakilishi zenye rangi nyeusi. Kuna mwalimu mmoja wa jinsia ya kike anafundisha.

Mahali hapa kuna vitabu vingi ambavyo vina rangi tofauti tofauti. Vimepangwa vizuri kwenye rafu za maktaba hii. Kuna mtu mmoja ambaye amevaa rinda na pia amevaa barakoa.

Humu ni darasani. Kuna meza na viti ambavyo vimepangwa vizuri. Kuna meza yenye rangi ya kijani kibichi na kuna meza yenye rangi ya manjano na meza nyinginezo. Kuna viti vyenye rangi nyekundu, vingine vyenye rangi ya kijani kibichi na kingine chenye rangi nyeupe.

Kuna tarakilishi nyingi sana zenye rangi nyeusi zimewekwa juu ya meza. Chumba hiki kimepangwa vizuri sana. Kuna viti. Tarakilishi nyingi zimewakishwa, kuna zingine hazijawakishwa.

Wanafunzi kadhaa ambao wamevaa sare za shuleni wengine wakiwa wa jinsia ya kiume na wengine ya kike wameketi mezani. Kuna tarakilishi nyingi mahali hapa.

Hapa ni uwanjani, kiwanja kina nyasi. Watu wanaonekana wakicheza wengine wamevalia fulana za rangi nyeupe. Kuna miti inaonekana mahali hapo.

Kuna basi kubwa sana la shule ya upili ya wasichana ya Kamachari na rangi ya manjano limebeba wanafunzi. Chini ya basi hili kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume.

Kuna tarakilishi nyingi zenye rangi nyeusi juu ya meza. Kuna viti vyenye rangi nyeusi mahali hapa. Miguu ya meza ina rangi ya samawati. Chumba hiki kinaonekana kuwa safi.

Kuna watu wawili wameketi mezani, wanasoma. Kuna meza kadhaa na viti mahali hapa. Kando yao kuna kabati. Rafu zimepangwa vitabu vizuri sana.

Hapa ni darasani. Kuna tarakilishi nyingi zenye rangi nyeusi juu ya meza. Ukuta wa darasa hili una rangi nyeupe. Kuna madirisha ambayo mtu anaeza ona upande wa nje.

Kuna watu watatu, wote wa jinsia ya kiume. Wamevaa nguo zenye rangi nyeusi. Wawili wameketi na mmoja amelala. Kuna vitanda vya ghorofa ambavyo vimetandikwa vizuri.

Hapa ni darasani. Kuna wanafunzi kadhaa wameketi mezani. Kuna vitabu juu ya meza. Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume anafundisha wanafunzi hawa kuna ubao ambao una rangi nyeupe.

Watu kadhaa wameketi kwenye meza. Wote wanaonekana wakisoma. Kuna vitabu vingi kwenye meza. Kando yao kuna rafu ambazo zimepangwa vitabu mbalimbali. Mahali hapa inaonekana mahali maalum pa kusoma.

Hapa ni uwanjani. Kiwanja hiki kina nyasi. Kuna wachezaji kadhaa, wengine wamevaa jezi zenye rangi nyeusi. Kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Vikombe vingi vya dhahabu vinaonekana mahali hapa. Kuna karatasi kadhaa juu ya meza. Kuna watu wawili waliovaa mavazi ya rangi nyeusi. Kwenye ukuta, kuna kabati ambayo imebandikwa karatasi.

Wachezaji kadhaa waliyovalia jezi za rangi nyeupe na wengine nyeusi, wanacheza mpira wenye rangi nyeupe. Huu ni uwanja uliyo na nyasi. Kuna miti inaonekana kwa umbali na kuna bango ambalo linaonyesha majibu ya mechi hii.

Vitanda vya juu na chini vya chuma vina rangi nyeusi. Vimetandikwa vizuri sana. Kuna dirisha . Mahali hapa inaonekana ni bweni.

Vitanda kadhaa vya rangi nyeusi vimetandikwa vizuri sana. Vimepangwa kwa mpangilio. Kuna dirisha linaloonekana mahali hapa. Hili linakaa ni bweni.

Watu watatu wanaonekana mahali hapa. Mmoja anaonekana akiwa ndani ya maji akiogelea. Hiki ni kidimbwi cha kuogelea. Kuna viti vyenye rangi tofauti tofauti vinaonekana kwa mbali.

Kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri. Kuta za chumba hichi zina rangi nyeupe. Kuna meza na kiti cheusi ,dirisha la chumba hiki limefunguliwa.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi kwenye sofa yenye rangi nyeupe. Anasoma kitabu. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa vizuri sana kwenye rafu za maktaba hii. Chumba hiki ni safi.

Kuna watu wengi sana, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wengi wameketi chini kwenye nyasi, na wengine wamesimama. Kuna mikoba, nyuma yao kuna miti mingi sana.

Mahali hapa ni uwanjani. Kuna watu wengi. Wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Baadhi yao wamevaa fulana zenye rangi nyekundu. Nyuma yao kuna watu ambao wameketi kwenye viti na kuna miti.

Wanafunzi wasichana waliovalia sare za shule na kupendeza wamejipanga kwenye mistari. Kuna miti mingi inaonekana mahali hapa na kuna kiwanja ambacho kina nyasi.

Watu watatu ambao wamevaa kofia za rangi nyeusi wanaonekana wakikata kata nyama wakitumia kisu. Mmoja ameshikilia bakuli . Chini kuna sufuria ambalo liko na nyama. Kuna mitungi ya rangi ya manjano na pia kuna ndoo mahali hapa.

Hapa kuna kundi la watu. Baadhi yao wamevaa sare nyekundu. Wanaonekana wakishiriki kwenye mchezo. Wako kwenye kiwanja. Nyuma yao kuna hema la rangi nyeupe na kuna viti vya rangi nyeupe. Kwa umbali kuna miti.

Kuna watu watano mahali hapa. Mmoja ni mtu mkubwa, mwanaume ambaye amevaa miwani na wanne ni watoto wadogo. Baba ameshikilia kitabu. Kuna kitu chenye rangi ya samawati na kwenye ukuta kuna saa na pia umechorwa nambari.

Kuna watu wawili. Moja wa jinsia ya kiume ambaye amevaa saa na mwingine ya kike ambaye amevaa miwani wanacheka. Juu ya meza kuna kitabu na kalamu.

Watu wanne mmoja wa jinsia ya kiume na watatu wa jinsia ya kike. Mmoja akiwa amevaa miwani na ambaye ni mlemavu wameketi mezani. Kuna kipakatalishi juu ya meza. Wanaonekana wakisoma. Kando yao kuna kabati ambazo zimepangwa vitabu.

Watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike wameketi mezani, wanasoma. Kuna kabati iliyopangwa vitabu vizuri sana kwenye rafu. Mahali hapa panaonekana kuwa patulivu.

Watu wawili wote wa jinsia ya kike wameketi mezani. Wanasoma kwa njia ya mtandaoni. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Mahali hapa panaonekana patulivu.

Hapa ni darasani watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine wa jinsia ya kiume wameketi mezani wanaonekana wakisoma kuna vitabu na kalamu juu ya meza.

Humu ni darasani. Wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume ambao wamevaa sare za shule wameketi mezani. Kuna vitabu viwili vinaonekana juu ya meza.

Watu wawili, mdogo na mkubwa wote wa jinsia ya kike wanaonekana mahali hapa. Wanajifunza kwa kutumia ishara. Mja mkubwa amevaa saa kwenye mkono wake wa kushoto.

Kijana mdogo ambaye amevaa sare ya shuleni ameketi kwenye kitanda hana miguu. Kuna migongo ya kumsaidia mtoto huyu kutembea chumba hiki kina vitanda kadhaa ambavyo vimepangwa vizuri